Soko la wazi linaonyesha shughuli nyingi likiwa na meza iliyojaa bidhaa za sanaa na mikono. Mbele kuna sanamu ndogo ndogo za rangi nyeusi, nyeupe na ya pembe zikiwa na maumbo ya watu, wanyama na mapambo.

Hapa ni sokoni panapo viungo tofauti tofauti vya upishi. Mwisho kwenye mkono wa kulia ni nyanya, katikati ni vitunguu na mwisho kwenye mkono wa kushoto ni viazi.

Kijana huyu yuko katika duka kubwa la Naivas. Amevalia nguo ya rangi ya kimajungwa na nyeusi. Kijana huyu ana nywele nyeusi na anaangalia mchuzi wa nyanya enye rangi tofauti tofauti.

Ni sehemu ya duka kuu ambayo tunaona sanamu zilizovalishwa nguo. Kando yake kuna miti ya mapambo inaonekana yenye kijani kibichi. Tunaona pia marafu yavitabu vilivyopangwa Kwa ustadi.